Huduma ya matibabu ya meno ambapo mtaalam akiweka kifaa cha kutumia rangi ya meno karibu na mdomo wa mgonjwa kifaa hiki kina kiwango mbalimbali vya rangi za meno ikitumia kuchagua rangi inayofanana na meno ya mgonjwa kabla ya kutengeneza taji ligae au vipande vya kufunika yaani kama huu unaonyesha hatua ya kuhakikisha matibabu ya meno yanaonekana kuwa ya asili na anaendana na urembo wa mgonjwa

Huduma ya afya ya kinywa ambapo mgonjwa amelala kwenye kiti akiwa amefunikwa shuka ya bluu, huku mtaalamu wa meno akivalia sare za bluu na glavu nyeupe akitumia kifaa cha kitaalamu kwa ajili ya uchunguzi au matibabu ya meno. Mwanga mkali wa kazi unaangazia sehemu ya mdomo kwa uwazi na kuona vizuri.

Huduma ya matibabu ya meno ambapo mtaalamu wa meno akiwa kazini amevaa sare za bluu hafifu ,glavu nyeupe na barakoa ya upasuaji huku akimhudumia mgonjwa aliyevalishwa vazi la kijani anatumia vifaa vya kawaida vya utambuzi kama kioo cha meno na kifaa cha kuchunguza madhari ina mwangaza safi unaoleta taswira ya usafi ,uangalifu na taaluma ya hali ya juu.

Eneo lenye bustani safi ya nyasi nyingi za kijani ikiwa na njia ya lami iliyopinda, madhari hii ni ya kijani kibichi na anga yenye mawingu kiasi inaashiria hewa safi ,mwangaza wa jua unao faa na mazingira ya kutuliza akili katika muktadha wa afya mazingira ya shule hii inawakilisha mchango wa maeneo ya kijani katika kupunguza msongo wa mawazo kuboresha hewa na kutimiza ya mazoezi ya mwili.

Athari za mafuriko katika mtaa wa makazi ambapo watu wanapita ndani ya maji yaliyojaa udongo na taka, hali hii inaathiri afya ya mazingira kwa kuharibu mifereji ya maji, kuchafua vyanzo vya maji safi na kuongeza hatari ya magonjwa ya kuambukizwa. Pia inathibitisha udhaifu wa mipango ya miji katika kudhibiti maji ya mvua na taka, hivyo kuhitaji hatua za haraka za usuluhishaji wa mifumo ya maji.

Vifaa vya hospitali, vinavyoweza kutumika kwenye maabara au chumba cha kuhifadhi sampuli, vikiwa katika kabati la chuma linaloweza kuwa sehemu ya kutunzia vifaa vya usafi au dawa. Kontena la chuma cha pua inafaa kwa uhifadhi wa kemikali au sampuli salama na boksi la plastiki pamoja na glavu za kutupwa, vinaashiria matibabu ya kujikinga dhidi ya maambukizi.

Eneo la hospitali lenye korido safi ya sakafu nyekundu, kuta za bluu na dari nyeupe, ikiwa na viti vya kungojea upande mmoja na madirisha makubwa upande wa pili yanayoleta mwanga wa asili. Mpangilio huu wa rangi safi ya mazingira unatoa taswira mpangilio wa taasisi kama hospitali au cha afya ya jamii kwa matumizi ya kitaalamu.

Mazingira ya upasuaji wa kitabibu ndani ya chumba cha upasuaji chenye vifaa vya kisasa, wataalmu wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji gauni za kijani, glavu, barakoa na kofia za kinga. Wakimzunguka mgonjwa aliyelazwa kwenye meza ya upasuaji akiwa amefunikwa kwa vitamba vya upasuaji, kifaa kikubwa cha uchunguzi wa picha kwa muda halisi kimewekwa juu ya mgonjwa.

Mtaalamu wa afya alivaa koti jeupe na kifaa cha kusikiliza mapigo ya moyo shingoni, akiwa amekaa mezani mbele ya kifaa cha kompyuta na karatasi kadhaa anaonyesha ishara ya kidole inayoashiria kuridhika au kuunga mkono, mandhari ya nyuma ina rafu ya vitabu ukiendesha mazingira ya kazi ya kitabibu au utafiti. Hii ni mfano bora wa mtaalamu anayetoa huduma au ushauri kuhusu afya.

Mazingira ya maabara ya kisasa, ambapo watu wawili waliovaa makoti meupe na barakoa, wanafanya kazi kwa pamoja. Mmoja ameketi akitumia kabati la usalama wa kibaiolojia, aina ya mashine inayolinda sampuli na mtumiaji dhidi ya maambukizi, na mwingine amesimama karibu akichunguza, au kusaidia. Vifaa vya maaabara, alama za tahadhari, na rangi ya bluu, zinatoa taswira ya usafi.

Jopo la wataalamu wa afya na daktari na wauguzi, wakitekeleza upasuaji kwenye chumba maalumu cha oparesheni, wamevaa mavazi ya kinga, barakoa na kofia za upasuaji, huku wakiwa wamemzunguka mgonjwa ambaye haonekani moja kwa moja na wakitumia vifaa vya kisasa, kama mashine za ufuatiliaji, dripu za maji na taa za upasuaji. Hali hii inaonyesha ushirikiano na uangalifu wa hali ya juu.

Mwanamke aliyevaa shati ya kijivu, akiwa ameinama juu ya mtoto mchanga aliyelazwa. Mtoto akiwa amevaa nguo za vitambaa vilivyo na mpangilio wa rangi ya cheki. Mandhari ya nyuma ina vifaa vinavyofanana na mazingira ya tiba huenda ni hospitali au zahanati, hali inaonesha hisia za matunzo, uangalizi wa upendo hasa kwenye muktadha wa huduma za afya kwa mama na mtoto.

Shughuli ya afya ya jamii ambapo mtu mmoja akiwa anapokea sindano kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa, sindano inachoma kwenye mkono wa juu huko mtu akiwa amekaa kwenye kiti cha mbao, karibu kuna boksi la baridi likiwa na vifaa vya matibabu au chanjo. Mazingira ya nje yana kijani na majengo kwa mbali na kuonyesha kuwa huduma hii inatolewa kwa jamii moja kwa moja.

Shughuli ya afya za jamii ambapo wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi ya kitabibu, wanashrikiana na watu wawili waliopo mtaani. Mmoja ameshika chupa ya rangi ya waridi na mwingine akipewa kinywaji au dawa kwenye kontena, huku watu wakipokea wakitumia vikombe vidogo. Mandhari ya nyuma inaonyesha barabara, majengo na magari pamoja na watu wengine ikidokeza kuwa shughuli hii inaendelea katika muktadha wa kawaida wa mtaani.

Mpangilio wa dawa mbadala na tiba asilia ikiwa na mimea safi pamoja na chupa za glasi yenye vidunga, pamoja na vidonge na tembe zenye rangi tofauti muonekano huu wa vidonge na mafuta na mimea, unaashiria mnyororo wa thamani uliopangwa vizuri katika uzalishaji wa mimea shambani hadi bidhaa ya mwisho zinatumika kama tiba asilia.

Mkusanyiko wa bidhaa na viungo vinavyoweza kutumika kama tiba za asili, katika mfumo wa lishe bora na uimarishaji wa kinga ya mwili. Kuna chai ya kijani yenye harufu ya jasmini, kahawa ya kusisimua akili, tende na chokoleti nyeusi yenye kakau yenye asilimia sabini, ndizi mbichi pamoja na nanasi, tunda lenye uwezo wa kusaidia mmeng'enyo wa chakula, kwenye mwili wa binadamu.

Mkusanyiko wa vifaa vinavyotumika kutayarisha dawa ya asili kuna chupa ya kioo yenye majani ya kijani chupa ndogo tatu zilizo na mipira ya kuziba kikombe cheupe chenye majani, pamoja na kinu na mchi wa kusagia wenye majani ndani yake vifaa ivyo vimepangwa juu ya meza ya mbao, kwenye mandhari ya kijani ya nje hali inayoashiria uzalishaji wa dawa katika mazingira asili na tulivu.

Chupa ndogo yenye dawa ya asili inayotumika kutibu matatizo ya kupumua, kikohozi, malaria, dengue, na maumivu ya kichwa na meno. Inaonekana kama unga wa majani, ikiwa na chaguo la kutumiwa kama kiungo katika chai au mboga. Taswira hii inaonyesha nyenzo muhimu ya afya kwa kutumia miti shamba inayotengenezwa kwa majani au miti ya asili.

Chupa ndogo ya mafuta, ikiwa imeandaliwa kwa matumizi ya kiafya au ustawi wa mwili, kama dawa ya asili. Mafuta haya yanajulikana kwa sifa zake za kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kusaidia usingizi kwa njia ya asili. Mafuta haya pia hutumika kupunguza mwasho wa ngozi, maumivu ya kichwa na hata kutuuliza misuli iliyochoka. Muonekano wa chupa na maandishi yake ya zambarau ni sehemu ya utambulisho wa mafuta.

Mchanganyiko wa viungo vya asili vinavyotumika sana katika tiba mbadala, hasa katika matibabu ya kifua, koo kuuma, na kuimarisha kinga ya mwili na kikombe cha chai kilichowekwa ndimu, kipande cha tangawizi na kijiko cha asali kilichowekwa kwenye bakuli ndogo, pamoja na tangawizi mbichi na limau nzima pembeni. Majani ya kijani yanayozunguka kikombe yanaongeza hisia ya tiba na lishe.

Mazao ya kilimo kama vitunguu vyekundu, limao lililokatwa nusu na chupa ya mafuta ya mzeituni, viambato vinavyotumika sana kwenye tiba za asili. Mchanganyiko wa vitunguu kwa sifa ya kuondoa vimelea, limao kwa uwezo wake wa kuondoa sumu na kuongeza kinga mwilini pamoja na mafuta ya mzeituni yenye uwezo wa kulainisha na kutibu ngozi. Uwezo wa kutengeneza dawa ya asili kwa madhumuni mbalimbali kama kutibu kikohozi kuondoa maumivu na kulainisha nywele na ngozi.

Mmea wenye majani yaliyo katika mfumo wa vikonyo vingi na unamea ardhini kwa asili bila kushughulikiwa na mashine, muonekeno huu wa kijani kibichi na mpangilio wa majani unaashiria mimea inayotumika katika tiba mbadala au dawa za asili hasa kwa jamii zinazotumia majani, mizizi au mbegu kutibu wagonjwa wa kawaida tunaweza kuchukulia kama kichocheo cha mafunzo ya dawa mbadala au dawa za asili.